Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja ambaye ako katika shamba lake huku shamba hilo limepandwa mahindi na pia limepandwa maharagwe. Mwanamke huyo akiwa ametabasamu kwa sababu ya jinsi mmea yake imepanda, imekuwa.

Picha hii inaonyesha ndizi iliyokuwa kwenye mgomba iliyokuwa imemea huku kukiwa na majani ya ndizi yanaweza kuwa yameficha ndizi hiyo na ndizi hii inaweza ikavunwa wakati wowote kwa sababu imekomaa.

Picha hii inaonyesha ndizi nne, ambazo zimeiva ambayo hutumika kukuliwa na pia inaeza tumika kama matunda, ambayo husaidia mwili kujikinga na virusi vyovyote vile.

Picha hii inaonyesha mandizi iliyokuwa imewekwa imevunwa , imewekwa mahali zikiwa zimepangwa ili zikaweze kuuzwa ama kupelekwa sokoni kuuziwa watu .

Picha hii inaonesha wanawake huku kukiwa na bakuli zilizokuwa zimewekwa unga ama mchele huku wakiweza kuzipaKuwa ili kuweza kuwapa watu waweze kula.

Picha hii inaonyesha shamba ambayo imepandwa mandizi. Huku nje kukiwa na nyumba ambayo imezingirwa na mabati nyekundu. Huku kukiwa na majani iliyokuwa imefunikwa, inayotumika kama chakula ya ngombe.

Picha hili linaonesha mtu na ng'ombe ambamo mtu huyo amevalia magwanda na anaweza kupulizia ng'ombe yake dawa Ili akaweze kumaliza kiroboto vyote vinavyo sumbua ng'ombe huyu ili asiweze kupatwa na ugojwa yeyote.

Picha hii inaonyesha ndizi ambazo zimevunwa na zimewekwa zimepangwa hapa ili lori zilizokuja kuzichukua zikaweze kuzisafirisha hadi sokoni ambapo zitauzwa kwa watu.

Picha hili linaonyesha muuzaji wa mandizi, ambayo ameuzia mtu mandizi, amabayo amefurahia sana kununua mandizi hiyo, na ameubeba ndizi kuipeleka katika gari yake.

Picha hii linaonyesha gari ambayo usadia kusafirisha maziwa katika maeneo tofauti, na pia kuna mwanaume ambaye ameleta maziwa aliyokuwa amechukuwa katika maeneo tofauti tofauti hili akaweza kuuza hili ikaweza kusafirisha na gari hili.

Shamba ambayo imepandwa ndizi, huku kukiwa na mama mmoja ambaye amevuna ndizi zake huku akiweza kuzindondoa moja baada ya ingine akiweza kuzihifadhi kwenye boxi ambayo hutumika kusafirisha ndizi hizi.

Picha hii inaonesha Mahindi iliyovunwa imetakazwa nje kwa jua ili ikaweze kukauka . Alafu Kuna mtu ambao anadondoa mahindi hizo ili kizitoa moja moja ili zikaweze kusagwa na kutoa unga.

Picha hii linaonyesha watu wanao wamekusanyika kwenye chombo cha kuhifadhi maziwa, kinachotumiwa kupima maziwa cha pesa enye mtu ako nayo, na watu wanataka ku buy hapo.

Picha hii inaonesha wanaume wawili ambaye mwanaume mmoja anaweza kutilia maziwa yake kwenye vichupa ambavyo vinatumika kuhifadhi maziwa ,huku mwanaume mwingine akiwa anaandika ni litre ngapi na pia jinsi anavyoweza kuzisafirisha kutumia pikipiki.

Picha hii inaonyesha shamba iliyokuwa imepandwa mandizi. Na kuna mgomba wa mandizi iliyokuwa imeweza kutoa ndizi moja na kuna mwanamke aliokuwa ameweza kukuja kuangalia kama ndizi hilo limeweza kukomaa akaweza kuchuna na kupeleka sokoni.

Picha hili linaonyesha wanaume wawili ambao, wamevalia mangwanda nyeupe huku pia amevalia barakoa wakiwa wanaweza kuchunga maziwa ilikuana maziwa hii kama maziwa nzuri.

Picha hii inaonyesha mgomba uliotoa ndizi refu ambaye imeshikiliwa na miti hili isiweze kuanguka, iliyomea katika shamba iliyopandwa na sasa imekomaa kuchunwa hili kuweza kuifadhiwa, ama kukuliwa, ama kuuzwa, ama kuivishwa.

Picha hii inaonyesha mgomba wa ndizi, ambamo kuna ndizi iliyokuwa imekomaa ambamo inaongoja kukatwa ili ikaweza kwende kuuzwa ama kukuliwa ama ikaweze kuweka kuivishwa.

Picha hili linaonyesha mgomba wa ndizi ambao umezaa ndizi iliyokuwa imekoma kwenye mti, ambao unaweza kuchunwa, ukauzwa ama kukuliwa.

Picha hii inaonyesha ng'ombe ambapo ng'ombe hii imetengenezewa mahali ambapo inaweza kukula, kunywa maji na kuweza kulala. Na pia kuna mitungi miwili ambapo yameweza kuhifadhi maji ya ng'ombe huyo ya kunywa. Na pia kuna shamba lililokuwa kando ya nyumba hiyo ya ng'ombe.

Picha hii inaonyesha shamba, ambamo kuna migomba ya mandizi, kuna miti, na mimea vinginevyo ambamo imejaza shamba hii.

Picha hii inaonyesha shamba kubwa, shamba ambayo imepandwa ndizi, mandizi ambayo yameweza kuwa yanamea na migombo ya ndizi Hizi zikiwa zote ziko kwenye laini tofauti tofauti, ila zote zinawezamea kwa njia moja,

Picha hii inaonyesha mwanamke aliyekua anapanga ndizi zake kutoka chini mpaka juu, ndizi hizi zikiwa ni ndizi zinazo kua ndogo kabisa ambazo zimeiva.

Picha hii inaonyesha bakuli. Ndani ya bakuli hio kuna maziwa iliyotengwa kwa siku kadhaa ili maziwa hio ikaweza kuganda, ili ikaweza kuwa mala inayotumika kukunywa.

Picha hii inaonyesha magari aina ya Lori, Kuna magari madogo, alafu Kuna mtu ambaye ako kwenye piki piki yake huku ameweza kubeba machupa zinazo tumika kusafirisha maziwa.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja aliyekuja kuchukua chupa zilizo kuwa zimewekwa maziwa, ili kuzisafirisha mpaka mahali ambapo maziwa hizi zitaweza kuuzwa.

Picha hii inaonyesha ngombe ya kukamuliwa ambaye imeanza kufungwa miguu, huku kukiwa na mtu anayeweza kuikamua ngombe hiyo, huko amelegeza baketi yake kwenye miguu, ili akaweza kuhifadhi maziwa anayoweza kuikamua.

Picha hii inaonyesha shamba ambapo shamba humo kumepandwa ndizi ambazo migomba za ndizi hizo zimewezakukua juu ya shamba hiyo imeweza kuzingirwa ili ikaweza kuzingira ndizi hizo

Picha hii inaonyesha daktari, ambaye ni daktari wa kuweza kufanya testi zinazofanywa hospitalini, huku akiwa anaweza kuangalia na kuhakikishia kuwa anachofanya ni cha ukweli, pia kuna viungo vinavyotumika kufanya testi hizo.

Picha hii inaonyesha ng'ombe ambaye ni ng'ombe ya kukamuliwa iliyokuwa imewekwa mashine inayosaidia kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe na kuelekeza mahali maziwa hiyo inaweza kukusanywa na kuhifadhiwa.